Katika picha hii naona mstaafu Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta. Pia namwona aliyekuwa Chief Justice David Maraga. Amevalia kofia maalum cha majaji wakuu. Pia naona amevalia nyeupe, tai nyeupe.

Picha hii inaonyesha gavel ya Senate . Hiki kitu kidogo cha mbao anachokigonga spika wa bunge au Senate wakati anataka kurejesha utulivu au kuanzisha kikao rasmi au kwa mwisho wa kimya. Gavel hii imewekwa juu ya meza ya heshima katika bunge. Pia maneno haya yame.

Katika picha hii tunaweza kumuona rais wa Jamhuri ya Kenya, Daktari William Samoei Ruto, anatembea bega kwa bega na jaji mkuu Bi Martha Koome. Rais Ruto amevalia suti ya kijivu iliyo kaa rasmi na ya kisasa, imelainishwa vizuri. Pembeni mwake tunaweza kumuona jaji pia amevalia sare zake za kikazi.

Picha hii inaonyesha idhara ya mahakama ya Kenya inayotumiwa kutangaza au kuwasilisha ripoti ya hali ya mahakama na usimamizi wa haki nchini maandishi ya kati ya state of the judiciary and the administration of justice ni jina rasmi la ripoti au tukio la kila mwaka ambapo jaji mkuu huwasilisha.

Katika picha hii naona wamama na wazee ambao wamepanga foleni. Wamepanga foleni kuelekea katika ofisi ya government . Pia naona mama ambaye amevalia shati nyekundu na rinda ambaye amebeba mtoto. Pia naona mtoto kando yake na mama mwingine.

Katika picha hii naona ishara ya chama chama cha Jubilee. Naona mikono miwili ambayo ya mesalimiana na imepakwa rangi nyeusi. Kando ya mikono haya imepakwa rangi ya manjano na juu yake imepakwa rangi nyekundu. Maneno haya Tuko Pamoja yameandikwa kwa rangi.

Picha hii inaonyesha wastaa rasmi ya mahakama wa kenya. Chombo kinachosimamia ajira, madili na maendeleo ya watumishi wa idara ya haki nchini. Katika sehemu ya juu kwa rangi ya kijani kibichi, kuna mandishi yaliosimama kwa kiburi cha taifa. Pia chini yake kuna mandishi yameandikwa kwa mastaadh

Katika picha hii naona wanaume wasita ambao wametoka katika jumba hili ambalo limeandikwa huduma kenya. Baadhi ya kazi zinazofanyika hapa katika huduma kenya ni kupeana kitambulisho na kadi ya kupiga kura.